Hawa ni wateja wamekuja kununua maziwa kwenye duka la kuuza maziwa, eneo hili lina watu ambao ni wakulima wa maziwa ambao wamejunga ng'ombe zao.